Mwanamke mzee ameketi kwenye keti za samawati akipokea sidano kutoka kwa mfanyi kazi wa afya, wote wawili wamevaa barakao kuashiria humuhimu wa usalama wa afya. Nyuma yao kuna watu wengine wameketi wakisubiri na ukuta una michoro mbali mbali labda za elimu ya afya. Sanduku kubwa la kupepea baridi ambalo linaweza kuwa na chanjo linaonekana karibu na mfanye kazi wa afya.

Timu ya madaktari na wafanyakazi wa afya wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Wote wamevaa sare za upasuaji ikiwemo kofia, barakoa na magauni ya samawati, kuashiria mazingira ya usafi na utaalamu. Taa anga'vu juu ya meza inaangazia eneo la upasuaji na vifaa vya matibabu vinaonekana vikining'inia karibu.

Mwanamke aliyevaa vazi la manjano na kahawia anamchunguza mtoto mchanga na aliyeshikiliwa na mwanamke mwingine aliyevaa hijabu ya rangi ya kijani. Wote wawili wamekaa kwenye benchi refu la mbao na mwanaume amesimama nyuma yao upande wa kulia. Tukio hili linaashiria huduma ya afya ya jamii au chanjo.

Mfanyikazi wa afya aliyevaa vifaa kamili vya kujikinga vinavyojumuisha suti nyeupe, barakoa na kofia ya uso akimhudumia mgonjwa hospitalini. Mfanyikazi huyo anaonekana akishughulikia chupa ya dripu au kifaa chingine cha matibabu huku mgonjwa akiwa amelala kitandani.

Chumba cha hosipitali chenye vifaa vingi vya matibabu. Mgonjwa amelala kitandani akiwa amefunikwa na shuka na anunganishwa na mashine ya kufuatilia afya yake. Muhudumu wa afya amevaa vazi ya kinga nyeupe anaonekana akihudumia mgonjwa.

Wanawake wawili wanazungumza kwa kukaribiana wakiwa wamebeba makaratasi. Mwanamke mzee ameketi na anaonekana akishikilia hati au kitabu. Mwanamke mwingine amesimama mbele yake, akikabili karatasi. Eneo hilo linaonekana kuwa la nje, likiashiria cha shughuli za kijamii au za afya.

Mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa amefunikwa na shuka au blanketi nyekundu yenye miraba na mistari. Kitanda kina magodoro meupe na upande wa kulia kuna nguo za rangi ya waridi zimeachwa juu ya kitanda. Mtu mmoja ambaye huenda ni mfanyikazi wa afya anaonekana amesimama karibu na mgonjwa, akiwa amevaa shati jeupe na glovu akionekana kumhudumia mgonjwa.

Ndani ya hema nyeupe kubwa inaonekana kama kituo cha chanjo cha muda au kliniki ya nje. Mhudumu wa afya aliyevaa kofia na barakoa anampatia chanjo mtu mwengine aliyekaa. Wote wawili wamevaa barakoa nyuma yao kuna watu wengine wamekaa wakisubiri huduma.

Timu ya madaktari watatu wanaendesha upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji, wote wamevaa mavazi ya bluu ya upasuaji, barakoa , kofia na glovu mmoja wa madaktari anatumia darubini ya upasuaji iliyounganishwa na kifaa kikubwa cha matibabu . Daktari mwingine anaonekana akishika kifaa au akionyesha kitu kingine kwenye mgonjwa, taa za upasuaji zinaning'inia juu zikitoa mwanga wa kutosha kwenye eneo la upasuaji.

Timu ya madaktari wanaendesha upasuaji. Kuna watu wanne, wote wakiwa wamevaa mavazi maalum ya upasuaji ya rangi ya kijani glovu, barakoa na kofia za upasuaji. Waamejikita kwenye meza ya upasuaji ambapo mgonjwa amelala ingawa mgonjwa aonekani vizuri. Wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini mkubwa, na vifaa vya matibabu vinaonekana karibu nao. Mazingira yanaonekana kuwa chumba cha upasuaji kikiwa na vifaa vya kisasa vinavyoonekana nyuma.

Wauguzi wawili wanatoa huduma ya chanjo au sindano muuguzi mmoja akiwa amevaa koti jeupe na barakoa anampa mgonjwa mwanamke aliyeketi sindano begani muuguzi mwengine akiwa amevaa kofia na begi mgongoni kama anasimama karibu nao akionyesha kuwa ako tayari kutoa huduma zaidi mazingira yanayoonekana kuwa kliniki au kituo cha afyia.

Ndani ya chumba, labda kliniki au kituo cha afya. Watu kadhaa wamekaa kwenye viti wakiwa wamepanga foleni na wengi wamevaa barakoa za uso .Wanaoenekana wanasubiri huduma. Kwa mbali kuna wahudumu wa afya au walezi wanaonekana wakijishughulisha na kazi zao.

Mwanamume anatumia kifaa cha kunawia mikono kilichowekwa nje ya duka. Kifaa hicho kinachapa, na kinafanya kazi kwa kutumia mguu. Watu wengine wakiwemo mwanaume na mwanamke wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa usoni. Hali inaashiria tahadhari za kiafya.

Mazingira ya kliniki au kituo cha afya ambapo mtu anapokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevaa barakoa na sare huku akimpa sindano mtu aliyekaa. Watu wengine kadhaa wanasubiri kwa foleni nyuma wakiwa wamevaa barakoa pia. Kuna sanduku lenye nembo ya hatari la kibayolojia chini likionyesha usimamizi sahihi wa taka za matibabu.

Lori jeupe lililobadilishwa kuwa kliniki ya meno inayotembea. Lori hilo limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, likiwa na miti na majengo mengine kwa mbali. Lori hilo lipo na nembo ya moyo na jina la kliniki linaonekana kutoa huduma za meno zinazohamishika kwa jamii. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikionyesha mazingira tulivu.

Tukio la umma nje ambapo watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia suti wamekusanyika karibu na gari jeupe kubwa lenye linalofanana na gari la wagonjwa. Gari hilo lina nembo la msalaba wa buluu ambayo mara nyingi huashiria huduma za matibabu au afya.

Kliniki ya rununu, yenye chapa ya Beyond zero na nembo ya msalaba wa buluu. Kliniki hii ni lori jeupe lililobadilishwa kuwa kituo cha matibabu. Watu kadhaa, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, wamepanga foleni wakisubiri huduma karibu na gari hilo. Baadhi ya wanawake wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi mbalimbali

Mdomo uliofunguka na meno nyeupe sana yakionyesha tabasamu lililoboreshwa. Meno yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri yakiashiria matibabu ya meno. Midomo inaonekana kuwa na unyevu na yenye afya na utando wa ufizi unaonekana wazi. Kuna maandishi chini ya picha.

Mtu anatumia kijiti cha asili kinachojulikana kama mswaki kusafisha meno yake. Meno ya mtu huyo yanaonekana meupe na safi ikionyesha umuhimu wa usafi wa kinywa. Mkono wake umeshika kijiti hicho kwa umakini huku akisugua meno yake. Picha inaashiria njia asili na ya kitamaduni ya kudumisha usafi wa meno.

Mkono wa daktari wa meno uliovalia umevalia glovu za samawati akiwa ameshikilia vifaa vitatu vya meno, vifaa hivyo ni kioo kidogo cha kuangalia meno, kibana na kifaa kingine cha kuchunguza. Dakwati amevaa koti jeupe likionyesha mazingira ya kliniki ya meno. Picha inatoa hisia ya usafi, taaluma na utayari wa kutoa huduma ya meno.

Mtaalamu wa meno akiwa amevaa sare ya zambarau na glavu za samawati, akishikilia na kuelekeza kwenye picha ya taya na meno. Mtaalamu huyo anaonekana akieleza kitu kwenye picha hiyo kwa kutumia chombo chembamba. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa kliniki ya meno ikiwa na sehemu ya kiti na mcha meno chenye rangi nyekundu na sehemu nyingine ya vifaa vya hospitali.

Daktari wa meno aliyevalia koti jeupe la maabara na glovu za buluu ameshikilia na kueneza juu ya mfano wa tai. Daktari ameshikilia mswaki mwekundu kuonyesha jinsi ya kupiga mswaki kwenye meno ya mfano akisistiza umuhimu wa usafi wa kinywa. Mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ndani ya kliniki ya meno yenye vifaa vyengine vya matibabu.

Mdomo wa mtu akipiga mswaki meno yake. Mswaki wa rangi ya zambarau na nyeupe unaonekana ukisafi sha meno ya juu. Meno yanaonekana kuwa meupe na safi na ufizi unaonekana kuwa na afya. Sehemu ya uso wa mtu inaonekana wazi ikionyesha mdomo na kidevu. Picha inaonekana kama mchoro, au uchoraji wa kidijitali.

Kinywa cha mwanaume ambapo daktari au mtaalamu wa meno ameshikilia midomo yake wazi kwa kutumia glavu za buluu. Mwanaume huyo ana ndevu nyeusi na anaonekana kuwa na pengo kati ya meno yake mbele ya juu. Meno yanaonekana kuwa rangi ya asili na fizi zinaonekana zenye afya. Kwa ujumla, picha hii inaweza kuwa sehemu ya uchunguzi wa meno au maandalizi ya matibabu.

Meno ya juu y amtu yakiwa yameharibika huku meno mawili ya mbele yakiwa na mapengo ama yamevunjika kidogo katikati. Meno yanaonekana kuwa na rangi ya asili, na kuna baadhi ya alama za kahawia zinazoonekana juu ya fizi au kwenye mipaka ya jino ambazo zinaweza kuwa madoa au mwanzo wa kuoza. Fizi zinaonekana kuwa na afya njema.

Kinywa cha mtoto kimefunguliwa kwa mikono miwili iliovalia glavu nyeupe. Meno ya chini ya mbele yanaonekana, baadhi yakiwa na rangi ya giza karibu na fizi. Ulimi wa mtoto, unaonekana ndani ya kinywa, picha inaweza kuwa inaonyesha uchunguzi wa meno.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa anayeonekana kuwa kijana. Daktari amevaa glavu nyeupe za upasuaji na koti jeupe la daktari akitumia vifaa maalumu vya meno. Mgonjwa amefungua mdomo wake na chombo cha kusaidia kuweka mdomo wazi kinaonekana kikiwa kimewekwa. Daktari anatumia zana nyingine ndogo ndani ya mdomo wa mgonjwa akionyesha uangalifu na umakini katika kazi yake. Picha hii inawakilisha huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno ambaye amevaa barakoa na glavu za samawati akishikilia mfano wa meno. Daktari anaonyesha sehemu za jino ikiwa mizizi na taji akielezea labda utaratibu wa matibabu. Mfano huu wa meno unatumika kama kifaa cha kufundisha au kueleza labda kwa mgonjwa au wanafunzi. Mazingira ya nyuma yanaonyesha sehemu ya kliniki ya meno.

Kinywa cha mtu kimefunguliwa huku daktari wa meno akiwa amevalia glavu za bluu akifanya matibabu. Daktari anatumia kifaa kidogo cha bluu, labda brashi au apliketa, kwenye meno ya juu. Meno yanaonekana meupe na safi, ikionyesha huduma wa kitaalamu wa meno.

Vifaa vya meno vilivyopangwa vizuri kwenye sehemu yenye rangi ya buluu nyepesi. Vifaa hivi ni pamoja na kioo cha meno, chombo cha kuchunguza, kibano na sindano. Vifaa hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri ukionyesha usafi na mpangilio. Mandhari ya nyuma ya buluu hufanya vifaa hivyo vionekane wazi na safi.

Kambi ya matibabu ya nje ambapo wataalamu wapo wanatoa huduma. Mtaalamu mmoja aliyevalia koti na kujilinga na barakoa, anachunguza meno ya mtoto aliyelala kwenye kiti. Wataalamu wengine pia wanaonekana wakiandaa vifaa vya matibabu kwenye meza iliyo karibu. Eneo hilo lina miti mirefu na linaonekana kuwa wazi, likionyesha huduma za afya zinatolewa mashinani.

Magari ya zima moto mekundu yakiwa na yametanda usiku labda kwenye eneo la tukio la moto. Kuna watu kadhaa baadhi yao wakiwa wamevaa sare zinazofanana na za wazima moto wakishughulikia hali hii. Barabara inaonekana kuwa na maji na uchafu ikionyesha juhudi za kuzima moto. Nyuma jengo linaonekana gizani na taa kutoka kwenye magari ya zima moto zinaangaza kwenye eneo hilo.

Hali ya maafa labda baada ya mafuriko au maporomoko ya ardhi. Watu wengi wamekusanyika kwenye eneo lenye uharibifu mkubwa. Majengo yameanguka na kuna vifusi vingi vilivyotawanyika, kuashiria adhari kubwa ya janga hilo. Mtu mmoja anaonekana akiwa juu ya jengo lililoharibika akijaribu kusaidia kukagua hali.

Gari la kubebea wagonjwa, jaupe lenye alama nyekundu na nyeusi. Gari hili lina nembo upande wake ikionyesha huduma za dharura za matibabu. Juu ya gari kuna taa za dharura, zenye rangi nyekundu na nyeupe zinazong'aa. Gari limeegeshwa kwenye eneo lenye lami au saruji na anga la mawingu linaonekana nyuma. Gari hili ni muhimu kwa usafirishaji wa wagonjwa na majeruhi.

Mtu mmoja anayeonekana kuwa mwanajeshi wa zimamoto amesimama mbele ya lori la zimamoto. Amevalia sare kamili ya zimamoto ikiwemo kofia ya njano, koti na suruali ya kahawia na buti nyeusi. Mkononi ameshikilia kidunde chekundu kinachotumiwa katika shughuli za uokoaji. Nyuma yake kuna lori kubwa jekundu la zimamoto na lori jingine linaonekana kwa mbali upande wa kulia.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wakiosha mikono yao nje ya nyumba inayoonekana kama maakazi duni au eneo lenye uhaba wa miundombinu. Wanaotumia kifaa cha kunawia mikono chenye chapa cha Unisef ambacho kimekaa juu ya kiti cha plastiki cha buluu. Mwanume ameinama akinawa mikono na mwanamke ameshikilia kifaa hicho.

Eneo la tukio la maafa pengine ajali au uharibifu wa jengo huku watu wengi wakiwa wamekusanyika kushuhudia. Wafinyikazi wa uokoaji wakiwa wamevalia sare nyekundu na kofia za usalama za buluu wanaonekana wakifanya kaz katikati ya mifuzi. Umati wa watu umesiamama kwa mbali. Mazingira yanaonyesha uharibifu mkubwa na hali mvutano ikionyesha kuwa tukio kubwa limetokea.

Bomba la maji la inje limevunjika huku matone ya maji yanadondoka pole pole kutoka kwenye mdomo wake. Bomba hilo limeunganishwa kwenye bomba la plastiki la rangi ya samawati lililo simama wima. Chini ya bomba kuna ndoo ya samawati iliyo chakaa tayari kukusanya maji yanayo vuja. Mandhari ya nyuma yamefifia yakionyesha mazingira ya inje labda bustani au eneo la nyuma ya nyumba.

Shamba la mzabibu lenye safu ndefu za mimea ya zabibu ilyopandwa kwa utaratibu. Mimea ni ya kijani kibichi na baathi ya majani yanaonyesha dalili za kuanza kubadilika rangi kuwa njano labda ishara ya msimu wa vuli au kubadilika kwa hali ya hewa.

Aina mbalimbali za vyakula vyenye afya vilivyopangwa vizuri. Kuna matunda kama vile machungwa, zabibu, kiwi, papai, stroberi, blueberry na matunda ya karakara. Mboga kama vile brokoli, okra na kabichi zinaonekana. Pia kuna nafaka, viazi vitamu na kunde zote zikipendeza mlo kamili na wenye lishe.

Watu wanafanya usafi wa mikono kutumia kituo cha kunawa mikono Cha dettol .Mwanamke ameshika mtoto mdogo mdogo ambaye ananawa mikono yake chini ya bomba la maji. Watu wengi kwenye picha wamevaa barakoa kuashiria umuhimu wa afya na usafi. Wengine wamevaa fulana za kijani zikiwa ni sehemu ya kampeni ya uhamasishaji.

Aina mbalimbali za jamii za mikunde kama vile maharagwe na ndegu zikiwa zimewekwa kwenye bakuli za udongo na mfuko wa gunia, zikiwa zimewekwa kwenye kitambaa cha nguo. Zifuatazo ndizo zinazoonekana: maharagwe, ndengu, maharagwe mekundu, maharagwe meupe.

Vumbi kwenye eneo lenye miti mingi. Njia hiyo ni ya udongo na inaonekana kutumiwa mara kwa mara ikiwa na alama za matairi. Kwa mbali kuna mstari mrefu wa miti mirefu ambayo baadhi yao yamekatwa. Jua linawaka wazi na kuna kiasi kikubwa cha vumbi hewani.

Madaktari wakiwa wamevali Sare za upasuaji na kofia, wakifanya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji. Nyuma yao, skrini kubwa inaonyesha taswira ya ndani ya mwili, ikionyesha upasuaji unaofanyika kwa kutumia teknologia ya kisasa. Taa za upasuaji zinaning'inia juu, zikitoa mwanga anga'vu kwenye eneo la kazi.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kilichowekwa ukutani. Juu ya kifaa hicho, kuna kiyoyozi cha chapa ya (Samsung). Karibu na kifaa hicho, kuna kabati ya umeme lenye swichi na vifungo kadhaa, likiwemo swichi kubwa nyekundu na ishara ya tahadhari ya umeme. Chini ya ukuta, kuna soketi za umeme na nyaya zilizopangwa vizuri. Sakafu inaonekana kuwa na vigae, na ukuta una rangi ya krimu.

Kituo cha afya au hospitali. Inaonyesha meza au sehemu ya kazi yenye vifaa mbalimbali vya matibabu. Tunaona sindano na nyenzo za sindano zipo kwenye saduku lililofunguka zikiwa zimefungashwa kibinafsi. Kuna chupa ndogo ya dawa iko karibu na sindano na chupa tupu jeupe.

Mizani nyeupe ya kupima uzito wa watoto wachanga ikiwa imewekwa juu ya meza ya mbao. Mizani hii ina skrini ndogo ya kidijitali na vitufe vitatu vya kudhibiti. Nyuma ya mizani kuna cheti cha kudhamini na kimebandikwa kwenye ukuta. Karibu na cheti kuna kitabu inginye labda inayohusiana na usalama. Mpangilio huu unaashiria mazingira ya kliniki au kituo cha afya.

Mapipa mawili marefu ya takataka yaliyotengenezwa kwa platiki. Pipa la kushoto lina rangi ya bluu iliokolea huku lile la kulia likiwa jeupe. Kila pipa lina kifuniko chenye mwanya mdogo wa rangi ya bluu isiokolea, labda kwa ajili ya kufungua. Zinaonekana kuwa ndefu na nyembamba zikionyesha zinaweza kuwekwa katika nafasi ndogo. Muundo wao unaonekana kuwa rahisi na wakisasa.

Mazingira ya wodi ya hospitali labda kwa ajili ya watoto wachanga. Kifaa cha dripu kimetundikwa kwenye stendi ya chuma na kiowevu cha rangi ya waridi inatiririka kutoka kwenye chupa. Ukutani kuna mabango yenye maelezo au habari za kimatibabu labda kuhusu matumizi ya vifaa au utunzaji wa wagonjwa. Dirisha lenye mapazia mepesi linaruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali labda katika chumba cha wagonjwa mahututi au wodi ya watoto. Mtoto amefunikwa na blanketi lenye rangi mbalimbali likiwa na miraba ya rangi ya manjano, nyekundu, kijani na buluu. Anaonekana kuwa na bomba la pua au waya iliyounganishwa naye, ikionyesha anaweza kuwa anapokea matibabu au msaada wa kupumua. Karibu naye kuna kifurushi cha nepi kinachoonekana.

Chumba cha hospitali au kliniki ambako mgonjwa amelazwa kitandani. Karibu na kitanda cha mgonjwa, kuna mashine za kufuatilia afya inayoonyesha grafu na namba mbalimbali kuashiria hali ya mgonjwa. Pia kuna vifaa vingine vya kimatibabu karibu na kitanda. Sakafu inavigae na kuna mtu mwingine anayeonekana ameketi karibu na kitanda, hali inayoashiria mazingira ya utunzaji wa matibabu.

Toroli ya hosipitali yenye draw nyingi na vifaa mbalimbali toroli ina rangi ya buluu na kijivu na draw nyeupe zenye vishiko vyekundu ,kuna ndoo mbili ndogo za takataka zimeunganishwa kando na juu kuna chombo cha manjano pamoja na sehemu ya kunyunyiza vitu ,likiwa limeegeshwa ukutani linaonekana kutumika kuhifadhi na kusongeza vifaa vya matibabu.

Kiti cha kisasa cha daktari wa meno kilichona vifaa vingi. Kiti chenyewe kina rangi ya buluu na nyeupe na kinaweza kurekebishwa kwa ajili ya faraja ya mgonjwa. Kuna taa maalum ya meno iliyowekwa ukutani na skrini inayoweza kuonyesha picha. Vifaa mbalimbali vya meno kama vile pampu ya hewa na zana za kunywa mate zimepangwa kando yake.

Rundo la mirija ya sampuli, labda matibabu ikiwa imepakiwa. Mirija hiyo ina vifuniko vyekundu, na imepangwa vizuri kwenye vibweta vyeupe vya povu. Kwenye asili, kuna bango yenye nembo, na orodha ya vifaa vya hospitali. Hii inaonyesha usambazaji wa vifaa vya maabara, au hospitali.

Chumba chenye vifaa vya matibabu hospitalini kuna mashini mbili kubwa za kimatibabu zenye rangi nyeupe na kijivu. Ukutani kuna kabati mbili za umeme zenye swichi na vifungo moja ikiwa na alama ya taadhari, taa ya kiyoyozi inaonekana juu ya ukuta, sakafu ni ya marumaru au vigaye na nyaya za umeme zimelala chini. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri kama inavyo tarajiwa katika kituo cha matibabu

Kifaa cha kisasa cha kufuatilia hali ya wagonjwa hospitalini skrini yake kubwa inaonyesha grafu na number mbalimbali zikionyesha mapigo ya moyo, shinikizo la damu na viwango vingine muhimu ya afya kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi yenye magurudumu ikiruhusu kusongezwa kwa urahisi chini ya skrini kuna sehemu ndogo ya kueka vifaa vingine mazingira yanaonekana kua safi na yamepangwa vizuri pengine ndani ya chumba cha wagonjwa au maabara ya matibabu.

Eneo la kusubiri ndani ya hospitali au kliniki. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu akiwa na bendeji kichwani akihudumiwa na mfanyikazi wa afya aliyevaa nguo za kijani kibichi. Karibu nao kuna mtu mwingine amesimama karibu na kaunta au dawati la mapokezi. Upande wa kushoto kuna viti vingi vya kusubiria vya rangi nyekundu.

Kidole kinaonekana kikifungua kope za juu za jicho la mtu, kope za juu zinaonekana kuwa ndefu na nyeusi, zikifanya jicho lionekane. Sehemu ya chini ya jicho inaonekana kuwa na unyevunyevu kidogo. Ngozi iliyozunguka jicho inaonekana kuwa na rangi nyeusi na mng'ao kidogo.

Watoto wawili wanaangalia chini kwenye makazi yaliyojaa watu, yanayoonekana kuwa mtaa wa mabanda. Wamesimama kwenye kilele cha rundo la takataka na uchafu ukionyesha changamoto za mazingira katika eneo hilo. Majengo yasiyopangwa vizuri na yaliyojaa yanaenea mbali yakijaza mandhari. Jua linaonekana kuakisi kwenye paa za mabati na kuta za majengo likitoa mwanga wa dhahabu.

Shughuli ya matibabu au chanjo inaendelea ndani ya kituo cha afya. Mtaalam wa afya aliyevaa barakoa, glovu na vazi la bluu na nyeupe anaonekana akimhudumia mwanaume aliyekaa kwenye kiti. Mwanaume huyo pia amevaa barakoa akionyesha tahadhari za kiafya. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwa wamekaa wakingoja zamu zao wakifanyiwa huduma nyingine.

Kampeni ya chanjo au huduma ya matibabu inayotolewa kwa watoto wadogo. Mhudumu wa afya amevaa glovu nyeupe na ameshikilia chupa ndogo ya dawa akionekana kumpa mtoto chanjo cha mdomo. Mtoto huyo amelala kwa nyumba.

Mkono wa mtu mzima uimpatia mtoto mchanga chanjo ya matone mdomoni. Mtoto analala chali amevalia nguo za kitoto na kofia yenye maskio madogo. Inaonekana kama wazazi au walezi wanamshikilia mtoto huku akipatiwa chanjo, huku mkono mwingine ukiashiria kumshikilia kichwa au kidevu cha mtoto. Picha hii inaweza kuwa sehemu ya kampeni ya chanjo au huduma za afya ya mtoto.

Mtaalamu wa afya amevaa glavu nyeupe akichukua sampuli ya damu kutoka kwa kidole cha mtu mwingine. Kidole hicho kinaonekana kimetobolewa kidogo na damu kidogo inatoka. Mtaalamu anatumia kifaa kidogo kukusanya damu hiyo. Mkono wa mtu anayechukuliwa damu, unaonekana vizuri, ukielekezwa juu.

Watoto wawili, mvulana na msichana wakiwa wamevalia barakoa na wakitumia kituo cha kunawa mikono cha umma. Hii inaashiria umuhimu wa usafi, hasa katika muktadha wa afya ya umma kama vile wakati wa magonjwa ya kuambukizana.

Watoto wawili wote wamevaa barakoa. Wanatumia kitu cha kunawa mikono chenye rangi ya kijani na kujo. Mtoto wa kiume aliye mbele anafungua bomba la maji huku mtoto wa kike nyuma yake akisugua mikono yake. Kituo hiki kinaonekana kuwa kimeundwa kwa ajili ya matumizi ya umma, kikisisitiza umuhimu wa usafi wa mikono.

Mfanyikazi wa kitalu cha watoto, akimtunza mtoto mchanga aliye lala kwenye kitanda chake chenye rangi nyeupe, mlezi huyu ame inama juu ya kitanda akionyesha uangilifu na kujali kwa mtoto. Ukutani kuna michoro mikubwa ya katuni.

Bega ka mtoto mchanga, kwenye bega hilo kuna jeraha ndogo labda kovu au buba ambalo linaonekana kuwa limepona. Ngozi ya mtoto ni laini na nyepesi ikionyesha umri wake mdogo. Mtoto anaonekana amelela juu ya blanketi jeupe.

Mkono wa mtu nzima ukinyoosha alama ya wino wa zambarau kwenye kidole cha mtoto. Alama hii ya wino kwa kawaida hutumiwa kuashiria mtoto amepata chanjo na hatarudiwa mara ya pili. Hali ya mikono inaonyesha rangi nyeusi na kuna mwangaza mzuri kwenye kidole kilichopakwa kwa wino. Mandhari ya nyuma ni meusi na haionyeshi maelezo mengi.

Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kunawa mikono kwenye kituo cha kunawia kilichowekwa shuleni. Mwalimu amevaa koti jeupe na barakoa. Chombo kikubwa cheusi cha kuhifadhi maji kinaonekana nyuma yao kikiwa na nembo ya Unicef na ujumbe unaohimiza unawaji mikono.

Mtu ananawa katika mfereji ambao unatoa maji katika kibuyu chenye rangi ya samawati. Kando yake kuna sabuni ambayo anaweza kutumia katika kunawa ili kuua viini na vidudu ambavyo vinaweza kuleta madhara katika maisha yake.

Mwanariadha au mchezaji wa mpira wa miguu akitibiwa jeraha la mguu wake akiwa ameketi kwenye nyasi bandia ya uwanja. Mtu mwingine anaonekana akimsaidia kufunga bendeji kwenye goti au eneo la mguu. Karibu yao kuna begi la michezo, chupa la dawa na stura ya matibabu yenye rangi ya chungwa ikionyesha kuwa matibabu yanafanyika uwanjani

Mchezaji wa soka ambaye ni kipa kutokana na glovu alizovaa ameanguka chini uwanjani. Amevalia jezi ya rangi ya kijani na kaptura za kijani, pamoja na soksi ndefu na viatu vya soka. Anaonekana akipata maumivu au amejeruhiwa kwani amejikunja na mguu wake moja umenyanyuka juu. Kwa mbali wachezaji wengine wanaonekana wakitembea. Uwanja unaonekana kuwa na nyasi fupi za kijani.

Sehemu ya chini ya mwili wa mtu inayoonekana kuwa ya mwanaume akiwa ameshikilia goti yake kwa maumivu. Mtu huyo amevaa kaptula nyeusi. Mikono yake miwili imekunjwa na inashikilia goti lake la kushoto ikionyesha zaidi kwamba anapata maumivu au usumbufu kwenye goti hilo. Mkono wake wa kulia una saa ya kielektroniki.

Majani makubwa ya kijani kibichi yenye umbo la moyo. Mishipa ya majani inaonekana wazi, ikionyesha muundo wake wa asili. Mimea mingine na miti inaonekana nyuma, ikionyesha mazingira ya msitu au bustani. Mwanga wa jua unaonekana kupitia majani, ukiongeza uzuri na uhai kwenye picha.

Mmea mdogo wenye majani ya kijani kibichi yaliyofunikwa na vinyweleo vidogo na kuipa rangi ya kijani. Majani yamepangwa kwa tabaka huku yale ya juu yakiwa madogo na yale ya chini yakiwa makubwa. Nyuma ya mmea kuna nyasi za kijani kibichi zilizofifia zikionyesha mazingira ya asili.

Mmea wa aloe vera ukiwa na majani yake marefu manene na yenye mimba kando baadhi ya majani yamekatwa yakionyesha matumizi ya mmea huu kwa madhumuni mbalimbali. Nyuma ya mmea huu kuna mimea mingine ya kijani kibichi ikiashiria mazingira ya bustani au asili. Mwanga wa jua unaonekana kupitia majani ukiipa picha mwangaza asilia na kuvutia.

Kundi la mimea yenye majani mabichi baadhi yakiwa na kingo zenye meno. Majani yanaonekana kuwa nene na yenye afya yakionyesha ukuaji mzuri. Mwangaza wa jua unaonekana kupita kwenye majani ukifanya yang'ae kidogo. Hii inaonekana kuwa mimea ya bustani au mimea ya asili.

Mmea wa tumbaku wenye majani makubwa na mabichi ukistawi vizuri. Mjani yanaonekana kuwa na afya na mmea wenyewe ni mrefu. Kwa nyuma, kuna mimea mingine na miti, ikionyesha mazingira ya shamba au bustani. Jua linaonekana kuangaza majani likionyesha hali ya hewa ya jua. Hali hii inawezakuwa shamba la kibiashara la tumbaku.

Mmea mrefu wa kijani kibichi umesimama wima katikati ya mimea mingine mingi. Majani mengine ya kijani, yanayoonekana nyuma, yanaonekana kama vichaka au mimea mingine ya asili. Mwangaza wa jua unaonekana uking’aa, ukionyesha hali ya hewa nzuri. Inaonekana kuwa katikati ya mazingira ya shamba.